Hapa ninaona kuna wasichana watatu na mmoja wao ameshikilia pedi ambayo huwa inatengenezwa na vitambaa na hii aina ya pedi msichana anaweza kuitumia na kuosha na kuitumia mara ingine na ingine na huwa inasaidia sana wale wasichana ambao ni masikini ama wametoka kwa familia ambazo hazijiwezi.

Hili ni duka la dawa na tunaona kumewekwa dawa kadha wa kadha. Wakati mgonjwa anatembelea hospitali na kuandikiwa madawa na daktari huwa anatembea katika hili duka ili kuweza kuyanunua yale madawa ambayo daktari amemwandikia.

Hii, labda ni kampuni, ambayo huwa inatengeneza, dawa sumu, kwa sababu tunaona hapa kuna mtu ambae amebeba mitungi miwili, na imeekwa alama, ya kuonyesha kuwa kitu ambayo kiko ndani ya hio mitungi ni kitu ambacho kina sumu, na pia yeye amevaa sare, ambayo inamzuia, kupumua hewa yoyote ambayo inatokana na hizi dawa.

Hapa huenda ikawa ni kaskazini mashariki mwa Kenya, ambapo huwa ni nadra sana mvua kunyesha. Na tunaona hapa kuna mwanamke mmoja amesimama ambaye ni wa dini ya kiislamu. Na pia huko chini tunaona kuna wanyama ambao wamelala chini huenda wakawa wamekufa kwa sababu ya njaa.

Hapa naona kuna pakiti, moja, ambayo iko na dawa, aina ya vidonge, vile vinakuanga vya mviringo, na hii pakiti, iko na vidonge therathini, labda hii dawa huwa inapatiwa watu wakati wanatembelea hospitali, na kupatikana wako na upungufu wa madini flani, wa flani.

Hapa tunaona kuna paketi ambayo iko na dawa aina ya tembe na hizo dawa mtu anapatiwa wakati anatembelea hospitali na daktari anapata uko na maradhi kadha wa kadha huwa anakuagiza umtumie ama ununue hizi tembe na uweze kumeza ili kuweza kupona.

Haya ni maeneo ya hosipitali na hapa tunaona kuna wauguzi wawili na pia kuna watoto wachanga ambao labda wamezaliwa sasa hivi na tunaona hawa wauguzi wanajaribu kuwahudumia hawa watoto mmoja anavalisha mtoto mmoja na mwingine ameweka mtoto kwa kifaa ambacho mtoto huwa anawekwa akizaliwa kama hajafikisha masiku.

Haya ni maeneo ya hospitali haswa ya meno na hapa tunaona daktari wa meno na pia kuna muuguzi ambaye anamsaidia daktari kutumia mgonjwa na huyu mgonjwa amelaswa kwa kitanda tunaona wanamulika kwa meno na kuweza kuangalia kujua ni shinda ngani ako naye.

Dawa ni muhimu sana kwa mgonjwa ambaye ametembea hospitali na kupatikana akiwa na maradhi fulani. Na hapa naona kuna aina moja ya dawa ambayo ni vidonge vya vadalaini .Na hapa naona ni vidonge kumi.

Haya ni maeneo ya barabara, na tunaona huenda huu ukawa ni msimu wa mvua mingi, kwa sababu hii barabara imefurika na magari yanapitia huko kwa barabara kukukiwa na maji, na hii ni hatari sana kwa sababu inaweza sababisha ajali.

Hapa nyuma kuna pakiti, pakiti ambayo ni ya virutubisho. Na hili pakiti linaonekana liko na vidonge, vidonge ambavyo huwa vinapewa mgonjwa wakati anatembelea hospitali na kupatikana ako na upungufu wa madini fulani wa fulani. Na pia tunaona kuna gilasi ambayo iko na maji ya kumeza hivyo vidonge.

Hapa huenda ikawa ni maeneo ya hospitali ama ni hema moja ambayo imeekwa mahali ili kupatia watu huduma za kihospitali. Tunaona hapa watu wamevaa barakoa na pia tunaona kuna daktari ama muuguzi mmoja ambaye anamdunga sindano mgonjwa.

Hapa tunaona kuna pakiti na kuna vichupa vitatu ambavyo ni vya dawa aina ya chanjo ya surua. Na tunaona hili pakiti iko na pakiti ama dozi kumi.

Haya, ni maeneo ya barabara, na tunaona kuna magari mawili, ambayo, imesababisha ajali ya barabara, na tunaona kuna umati wa watu ambao umefika maali hapa, ili kueza kuwasaidia wale abao wamejeruhiwa na pia, kuona kama kuna yeyote ambae, amekufa.

Hapa ni shuleni na hili ni darasa. Tunaona kuna wanafunzi ambao wameketi chini na wanamskiza mtu mmoja ambaye amesimama na amevaa shati nyeupe. Huenda ikawa huyu ni mmojawapo wa waakilishaji kutoka hospitali ya kiserikali. Na ametembea hapa shuleni ili kuweza kuwafunza wanafunzi jinsi ya kujizuia kuambukiza maradhi kadhaa wa kadhaa.

Hapa naona kuna vichupa kadha wa kadha na hizi chupa ziko na dawa aina ya maji maji ambayo kila chupa iko na vipimo vitano na hizi huenda zikawa ni chanjo , labda za kupatia watoto wachanga ili kuwazuia kuambukizwa maradhi kadha wa kadha wanapoendelea kukua.

Hapa naona kuna chupa ambayo ni ya rangi nyeupe na kifuniko ni cha rangi nyekundu na hili chupa limebeba vidonge sitini ya aina ya madini ya chuma na wakati unatembelea hospitali unapatikana na upungufu wa hiyo madini huwa unapatiwa dawa hii.

hapa naona kuna chupa moja ambaye iko na vidonge kadhaa wa kadhaa, na hivi vidonge vinaonekana ni vya aina ya vitamini, na wakati unatembelia hospitali unapatikana uko na ugonjwa wa vitamini fulani, huwa unapewa vidonge kama hizi ili kuzimeza.

Haya ni maeneo ya hospitali na hiki kinaweza kuwa ni kitengo cha wagonjwa mahututi na tunaona hapa kuna daktari ama wauguzi ambao wanahudumia mgonjwa ambaye amelazwa kwa kitanda .Huenda akawa hawezi kupumua vizuri kwa hivyo wanajaribu ya kwamba anaweza kupata hewa na anaweza akapumua anaweza kupumua sawa.

Haya ni maeneo ya hospitali haswa hospitali ya macho na hapa tunaona kuna daktari na mgonjwa na hapa daktari anatumia kifaa fulani ili kuweza kujua ni shida gani huyu mgonjwa ako na pia kwa ukuta tunaona kuna mabango ama vikaratasi ambavyo vimechorwa macho.

Zoezi ni muhimu sana katika maisha ya binadamu na tunaona haya ni maeneo ya hospitali na hiki ni kitengo ambacho ina saidia watu ili kuweza kufanya zoezi na tunaona hapa kuna mwanaume mmoja ambaye tuna ona ni mlemavu na daktari mwanamke hapa ana jaribu kumsaidia kufanya zoezi.

Hili ni duka la kuuza dawa, wakati mgonjwa anatembelea hospitali, huwa anaandikiwa dawa ama anahimizwa na daktari, akunywe dawa fulani, na wakati anaandikiwa hayo madawa huwa anatembelea duka hili, ili kuweza kununua ama kupatiwa hizo dawa.

Hapa tunaona kuna jengo moja ambalo limeporomoshwa ama limeporomoka. Huenda ikawa hili jengo lilikua limejengwa mahali ambapo halistahili ama liliweza likawa limejiporomosha lenyewe kumaanisha kua halikua limejengwa vizuri na kando yake tunaona kuna watu ambao wamevaa sare labda wamekuja hapa kuwaokoa watu ambao walikua katika hilo jengo.

Hapa tunaona kuna huyu mama mmoja ambaye alikuwa Waziri wa Afya hapa nchini Kenya. Hapa tunaona hapa kuna mama mwingine ambaye amejifungua mtoto. Huenda huyu waziri amemtembelea huyu mama na kumletea vitu kadha wa kadha ambazo mama ambaye amejifungua huwa anahitaji.

Hapa naona kuna hema na ndani ya hii hema kuna watu wawili na mtoto huenda ikiwa ni madaktari ambao hua wana tembea katika jamii ili kuweza kusaidia wagonjwa ambao hawako karibu na hospitali, tuna muona huu mmoja huenda ikiwa ni daktari au mwingine ni mama ambaye ame leta mtoto wake hapa ili aweze kutibiwa.

Hii ni chupa ambayo imebeba aina ya dawa, ambayo inajulikana kama, virutubisho na imebeba dawa sitini, na wakati watu wanatembea hospitalini na kupatikana wako na upungufu wa madini flani wa flani, huwa wanapewa aina hii ya dawa.

Haya ni maeneo ya hospitali na tunaona kuna watu kadha wa kadha. Kuna wamama ambao wameleta mtoto na kuna muuguzi ambaye anambeba mtoto ambaye ni mtoto mdogo chanjo fulani kwa sababu watoto huwa wanapewa chanjo kadha wa kadha wanapoendelea kukua.

Hapa tunaona kuna mtu mmoja ambaye amevaa sare na akajifunika mpaka uso. Tunaona hapa ananyunyizia aina moja ya dawa huenda ikawa kuna mkurupuko wa ugonjwa fulani na ndio maana ako hapa ili kuweza kunyunyizia nyumba hili na kuzuia watu kuambukizwa ugonjwa huo.

Haya ni maeneo ya hospitali haswa hospitali ya meno. Na tunaona hapa kuna mgonjwa ambaye ametulia mahali hapa. Na mgonjwa amelazwa kwa kitanda na daktari anamtazama kwa meno yake. Labda anamtazama ili aweze kujua ako na shida gani ya meno.

Hapa naona kuna gari moja aina ya lori. Na hii gari huwa inatumika ili kubebea uchafu wa chooni. Na watu huwa wanaita hili gari ili kuweza kuwasaidia kutoa uchafu chooni wakati choo imejaa, ili waweze kuendelea kutumia choo.

Haya ni maeneo ya hospitali haswa hospitali ya uzazi na tunaona kuna mama mmoja ambaye huenda akawa amejifungua mtoto ambaye ameshikilia, na huyo mtoto amefunikwa vizuri ili kuzuia kupata maradhi ambayo inasababishwa na baridi.

Haya ni maeneo ya hospitali na tunaona hapa kuna daktari na watu kadha wa kadha na huyu daktari amevaa barakoa na pia tunaona anajaribu kuweka dawa kwa sindano ili aweze kumdunga mgonjwa ambaye labda ametembea hapa akiwa na maradhi kadha wa kadha.

Hii ni maeneo ya hosipitali na tunaona hapa kuna vichupa kadha wa kadha ambavyo vika na dawa aina ya chanjo na pia tunaona sindano ambazo huwa zinatumika wakati watu wanapatiwa hii chanjo na hii chanjo ni ya ugonjwa wa suruu

Haya ni maeneo ya hospitali, na tunaona kuna mgonjwa mmoja, ambaye amelazwa kwa kitanda, na huyu mgonjwa amefungwa mkono na kichwa, huenda alikuwa katika ajali moja, na kwa hivyo akafikishwa mahali hapa, ili aweze kuhudumiwa na madaktari.

Hapa naona kuna watu wawili, kuna mama mmoja, na mwanaume mmoja ambaye ni daktari. Na tunaona huyu daktari anamdunga huyu mama shindano, huenda akawa huyu ni wale madaktari ambao huwa wanatembea vijijini ili kuweza kuwahudumia wananchi kwa sababu hawa wananchi labda wako mahali mbali na hospitali, na kwa hivyo inakuwa ni lazima watembee tembee, wakiwa patia hizo huduma za kihospitali.

Dawa huwa ni za aina tofauti tofauti kuna dawa ya maji maji, kuna dawa za tembe na kuna dawa za labda laini na hapa naona kuna dawa aina ya tembe na huyu mgonjwa labda ameweka dawa kwa mkono ili aweze kumeza na maji.

Hyaa ni maeneo ya hospitali na naona kuna daktari na pia kuna mgonjwa amefika hapa hospitalini na tunaona daktari anamshikilia huyu mgonjwa mkono, inaonekana mkono wake umechomeka na anajaribu kumtoatoa ngozi ambayo imechomeka, na huyo mgonjwa ni kama anahisi uchungu kwa sababu anamshikilia pia daktari mkono.

Haya ni maeneo ya shuleni na tunaona hapa kuna wasichana wawili ambao ni washirika ambalo si la kiserekali na wametembea mahali hapa ili kuweza kuwafunza wanafunzi wasichana jinsi ya kutumia pedi za hedhi na tunaona mmoja wao ameshikilia moja na anawaonyesha jinsi ya kutumia.

Hapa tunaona kuna mkutano ambao tunaona ni watu wa jamii ya kimaasai ambao wameitwa mkutano na mtu ambaye anawaongelesha huenda ikawa ni daktari wa hospitali ya kiserikali na amekuja hapa ili kuweza kuelimisha hii jamii mambo kadhaa wa kadhaa.

Hili huenda likawa ni gari huwa linabebea wagonjwa wakati wanapatikana wako na ugonjwa ama wako na maradhi ama wamepata ajali na wanataka huduma ya dharura. Tunaona kuwa hawa watu wawili wamevalia sare nyeupe na nyeusi na labda wanatangaza kampuni ambalo linapeana hizi huduma.

Hapa naona ni maeneo ambayo kuna vyombo kadha wa kadha ambazo huwa zinatumiwa na watu wanajulikana kama waganga na hapa nchini Kenya kuna watu ambao wanaamini waganga kuliko madaktari na wakiwa wagonjwa huwa wanatembelea mahali hapa ili kuweza kupona.

Haya ni maeneo ya hospitali, na naona hapa kuna wamama wawili, moja uenda ikiwa ni dakitari wa uzazi, na huyu mama ametembea mahali hapa ili kuomba mawaidha kutoka kwa huyu dakitari, labda kuna vitu ambazo anapitia za uzazi na amekuja hapa ili kuweza kusaidiwa na dakitari huyu.

Hili ni zizi la ngombe tunaona kuna ngombe na pia kuna datrari wa mifugo ambaye amefika mahali hapa ilikuweza kukagua hawa ngombe, nakujua kama wako na maradhi tofauti tofauti. Tunaona kuna kifaa ambacho huyu daktari anashikila na anaingiza kwenye poa wa ngombe, labda anataka kupima ugonjwa fulani.

Haya ni maeneo ya hospitali na tunaona kuna muuguzi na pia kuna mama mmoja ambaye ameshikilia mtoto. Amemleta mtoto wake hapa ili aweze kupewa chanjo. Huenda ikawa ni chanjo ya miezi sita ama miezi tisa ama mtoto tu amekuwa mgonjwa na akaonelea ni vizuri amlete hospitalini.

Hapa naona kuna chupa nne. Na hizi chupa nne ni za rangi tofauti tofauti. Na hizi chupa tunaona zimeandikwa ziko na maandishi ambayo inaelezea ni dawa gani ambayo imewekwa hapo ndani. Na hizi dawa huwa zinapatiwa mgonjwa anapotembelea hospitali na kupatikana na maradhi fulani.

Haya ni maeneo ya hospotali , haswa hospotali ya watoto, na tunaona hapa kuna ambaye ameleta mtoto wake, na pia kuna daktari wa watoto, ambaye tunaona anampatia huyu mtoto dawa, huenda ikiawa ni chanjo, ambayo huwa inapatiwa watoto wachanga ili kuwazuia kuambukizwa maradhi kadhaa wa kadhaa.

haya ni maeneoambayo huwa ni nadra sana kupata matibabu ya hospitali labda uenda ikawa ni hospitali yako mbali sana. kwa hivyo hapa tunaona kuna wahuguzi ambayo ni wahospitali ya kiserekali, wanatembea kwa kila boma wakiwatibu wagonjwa na kuwapatia huduma za kiserekali.

Haya ni maeneo ambayo mvua inafurika wakati wa msimu wa mvua nyingi na tunaona hapa kuna mashua mbili ambazo zimekuja na watu wa kampuni moja ambayo inajulikana kama kampuni ya msalaba mwekundu na hawa watu wamekuja hapa ili kuweza kuwasaidia watu ambao waliweza kuathiriwa na haya mafuriko.

Hapa ni maeneo ambayo inakaa ni maeneo ya mhanga na hapa tuna ona kuna vibuyu na vitu kadhaa wa kadhaa ambao hua wana vitumia wakati ana hudumia wateja wake . Kuna watu wa kadhaa wa kadhaa ambao wana penda kutembelea mganga ili kupata matibabu.

Hapa ni maeneo ya hospitali. Na tunaona kuna hema moja ambayo imeekwa. Huenda ikawa imeekwa nje ya hospitali ili kuweza kuhudumia wagonjwa. Na pia kuna uwezekano ulikuwa ni wakati wa mkurupuko wa ugonjwa wa korona, kwa sababu tunaona daktari na mgonjwa amevaa barakoa. Na daktari anamdunga huyu mgonjwa sindano. Inaeza kuwa ilikuwa ni chanjo ya korona.

Haya ni maeneo ya kaskazini mashariki wa nchi ya kenya ambapo tunaona kuna watu wawili wa dini ya kislamu, na pia nyuma yao kuna mzoga ambaye wa ngombe ambaye amekufa. Uenda ikawa amekufa kwa sababu ya njaa, kwa sababu hili eneo huwa ni nadra sana kupata mvua.

Haya ni maeneo ya makazi duni na tunaona hapa kuna watu wawili. Mmoja amebeba kifaa ambacho kinatumika ili kupaza sauti labda ana tangaza kuwa kuna mkurupuko wa ugonjwa fulani na kwa hivo anawasihi watu watembelee hospitali ili waweze kupewa chanjo.

Hapa ni maeneo ya hospitali na naona kuna wanaume wawili, mmoja ni daktari na mwingine ni mgonjwa na huyo mgonjwa tunaona ame vaa barakoa huenda ikawa ulikuwa wakati wa mkurupuko wa ugonjwa wa Corona na huyu mgonjwa ame kuja hapa ili kusaidiwa na daktari kufanya mazoezi labda ako na shida za miguu

Huu ni mtaa fulani na tunaona huu mtaa iumefurika huenda ikawa huu ni msimu wa mvua kubwa. Kumenyesha na kukaweza kusababisha haya mafuriko na tunaona magari yanatembelea kwa barabara ambayo imefurika na hii ni hatari sana kwa sababu inawezasababisha ajali.

Haya yaenda yakawa ni maeneo ya hospitali ama ni mahali ambapo kuletengwa ili wamama waweze kupeleka watoto wao wakati wa chanjo na tunaona kuna moja ambaye ni washirika la afya ulimwengungi anampatia huyu mtoto moja chanjo.

Hapa naona kuna muuguzi mmoja , huenda ikawa ni muuguzi ama ni daktari na amevaa barakoa, na tunaona ameshikilia chupa ndogo ambayo iko na dawa ambayo anaiweka kwenye sindano, labda anataka kumdunga mgonjwa.

Hapa naona kuna chupa moja, ambayo iko na dawa aina ya polio, na iko ya mililita kumi, na dawa ya polio ni muhimu sana, ili kuzuia watoto wachanga kupata polio, sababu polio huwa inasababisha ama inaharibu mfumo ya ufahamu, na pia kuweza kusababisha kupooza kwa viungo, ulemavu, na pia inaweza sababisha vifo kwa watoto wachanga.

Haya ni maeneo ya hospitali, na tunaona kuna watu wawili, kuna daktari, na pia kuna mgonjwa, na wote wawili wamevaa barakoa, huebda hii ikawa wakati, kulikua na ugonjwa wa korona, na ndio maana wamezivaa, na pia tunaona huyu mgonjwa, huenda akawa ni wa jamii ya kimasai, kwa sababu ya mavazi ambayo amevaa.

Hapa naona kuna mtu ako mahali ambapo anajaribu kueka sabuni kwa mkono ili aweze kuosha mikono yake. Usafi wa mikono ni muhimu sana kwa afya ya bindandamu kwa sababu hua inazuia mtu kupata yale maradhi ambayo inatokana na kuwa na mazingira ama kuwa na mkono michafu.

Hapa ni maeneo ya kaskazini mwa Kenya ambapo inakuanga ni nadra sana kupata vituo vya hospitali na hapa naona muuguzi ama daktari ambao wanatembea katika jamii hii ili kuweza kuwapa huduma za kihospitali.

Haya ni maeneo ya hospitali na tunaona kuna mama mmoja ambaye amebeba mtoto mchanga. Na pia kuna muuguzi ambaye tunaona hapa ni kama anampatia huyu mtoto chanjo ama anampatia dawa aina ya vitamin ambayo huwa ni muhimu sana kwa watoto wachanga wakati wanakua.

Afya ya meno ni muhimu sana kwa mwanadamu. Na hapa naona ni maeneo ya hospitali na Kuna watu watatu, Kuna daktari wa meno na pia Kuna mgonjwa ambaye amelazwa kwa kitanda Na Kuna muuguzi ambaye anamsaidia huyu daktari wa meno. Hapa inaonekana kuwa huyu mgonjwa amekuja akiwa na shida ya meno.

Wakati wa msimu wa mvua kubwa hapa nchini Kenya, barabara huwa inafurika na ni kutokana na mvua kubwa ambayo huwa inanyesha, na hapa naona kuna barabara moja ambayo imefurika na abiria wanaendelea kutumia hiyo barabara na hii huwa hatari sana kwa sababu inaweza kusababisha vifo na pia watu bubebwa na hiyo maji.

Hapa naona kuna chupa moja ambayo ikona dawa aina ya chanjo na hizi chanjo haswa huwa zinapatiwa watoto wachanga ili kuwazuia kuambukizwa maradhi tofauti tofauti na dawa yenyewe pia imeandikwa ni dawa gani na pia imeandikwa tarehe ya kumalizika kwa muda wake .

Hili bango linaelezea kuhusu daktari mmoja ambaye ni daktari wa miti shamba na tunaona hapo pia wameeka namba yake na pia wameeka maelezo ya yale magonjwa ama vitu ambavyo yeye huyu daktari wa miti shamba anaeza kutibu.

Kunawa mikono ni muhimu sana katika maisha ya mwanadamu kwa sababu huwa inamzuia mtu kupata ile magonjwa yenye huwa inaletwa na uchafu na hapa naona huyu mtu anaoga mkono labda ametoka chooni na anataka kuenda kula kwa hivyo lazima anawe mikono ili kuzuia zile maradhi ambazo huwa zinaletwa na uchafu.

Hapa tunaona kuna mama mmoja ambaye anachota maji kutoka kwa mfereji na huyu mama amefurahia sana huenda huyu mama ametoka katika eneo ya makazi duni na hapa huwa ni nadra sana kupata maji kwa hivyo inaonekana anafurahia kwa sababu ameweza kupata maji.

Haya ni maeneo ya hospitali na naona hapa kuna daktari na pia kuna mtoto mmoja ambaye inaonekana ako na shida ya miguu na ameletwa hapa ili kufanyishwa zoezi la miguu ili kuweza kumwezesha kutembea na tunaona anashikiliwa na daktari na pia labda anashikiliwa na mwanamke ambaye ni mama yake.

Haya ni maeneo ya hospitali na ninaona kuna watu wawili na mtoto mmoja ambaye amelazwa kwa kitanda na huyu mtoto anakaa ni mtoto mchanga na huyu daktari anakaa ni daktari wa watot, labda huyu mama ameleta mtoto wake ili aweze kupata chanjo.

Hapa ni maeneo ya hospitali na naona kuna muuguzi mmoja, na pia kuna mgonjwa ambaye ameleta mtoto hapa, ili aeze kupewa chanjo, ama aeze kupewa virutubisho, za vitamini ambavyo huwa muhimu sana kwa watoto wachanga wanapoendelea kukua.

Hapa naona kuna pakiti ambayo iko na vidonge vya banda laini, na ni vile kwa hio pakiti. Na naona ni vya rangi ya dhahabu na hivi vidonge mtu anapewa wakati unapotembelea hosipitali unapatana uko na ugonjwa fulani.

Chanjo ni muhimu sana haswa kwa watoto wachanga kwa sababu kuna maradhi ambayo huwa inaambukiza watoto wachanga wasipopata hizi chanjo na hapa naona kuna aina mbili za chanjo ambazo zinapatiwa haswa watoto wadogo ili kuwazuia kupata maradhi ambayo wanaambukizana.

Hii ni moja wapo ya aina ya chanjo ambayo sana sana huwa inapatiwa watoto wachanga wenye wako chini ya miaka tano, wakati kuna kuwa na mkurupuko wa ugonjwa wa surwa, na hapa naona hii chanajo imewekwa katika hii chupa ya milimita ishirini.

Hapa naona mtoto anapewa chanjo, labda kuna kurupuko wa ugonjwa fulani na kwa hivyo mtoto ameletwa hapa ili aweze kupewa chanjo ya huo ugonjwa ambao umetokea, na naona kuna watu kadha wa kadha ambao wanaangalia wakati mtoto huyu anapewa hiyo chanjo.

Hapa naona kuna chupa kadhaa wa kadhaa ambazo zimewekwa dawa aina ya chanjo na chanjo yenyewe ni ya homa ya manjano na pia naona kuna sindano ambayo huwa inatumika wakati ambapo mtu anapatiwa hiyo chanjo na pia kuna barakoa ambayo daktari huwa anavaa wakati anahudumia watu hospitalini.

Ni vizuri kuhakikisha kuwa watoto wachanga wanaopewa chanjo muhimu ambazo serikali inalazimisha watoto kupatiwa na hapa naona muuguzi anapatia chanjo mtoto mchanga ambaye ameshikwa na mama yake.

Dawa huwa ni za aina tofauti tofauti, kuna zile dawa za maji maji na zile dawa za tembe na kwa hii picha naona kuna dawa aina za tembe na kwa kila paketi naona kuna tembe sita na hizi dawa mtu huwa anapatiwa wakati mtu anatembea hospitali na kupatikana ako na ugonjwa fulani.

Hapa naona kuna mkunga na pia kuna wamama wajawazito ,mkunga anamuguzaguza mama mjamzito kwa tumbo labda anawaeleza hao wamama wengine jinsi unavyostahili kuangalia kama mtoto amekaa salama tumboni ama pia kuangalia kama umefikisha masiku ya kuzaa.

Hapa naona kuna vichupa vitatu, vya aina tofautitofauti, ni ya virutubisho ama za chakula aina ya madini ya kalshiamu, na huwa ni zuri sana kwa mifupa ya watu, haswa watoto wachanga, wanapoendelea kukuwa.

Hapa ni maeno ya hospitali, natumaona kuna mama ambaye ameshililia mtoto. Labda huyu ni mtoto wake, ambaye amejifungua na hapa mama huwa anajifurahia wakati anajifungua mtoto mwenye ako na afya mzuri, na hapa naona huyu mama mwenye ananangalia mtoti wake ambaye amefunikwa vizuri iliasiweze kupata maradhi ambayo inaletwa na mbaridi.

Hili ni shamba moja kubwa ambalo liko na mimea na tunaona kuna watu ambao wamevaa sare maalum nyeupe za kuwazuia kuathirika na dawa wanaponyunyizia hii mimea na tunaona hapa wamebeba kwa mgongo kifaa ambacho kimebeba hizo dawa ambazo wananyunyizia mimea.

Hapa naona kuna mtu mmoja ambaye ameinua mkono wake juu na ameshikilia bango ambayo inaelezea kuhusu kampuni moja ambayo inaitwa Waterstep, na hii kampuni inaweza kuwa si kampuni ya kiserikali na huwa inasaidia watu kupata maji kwa sababu kwa hiyo picha tunaona kuna matenki ya maji.

Hili ni jumba ambalo linaonekana limeporomoka, tunaona watu wanakimbia ili kuchukua picha labda kuenda kuweka kwa mtandao kuonyeshana kuwa kuna jumba fulani hapa nchini kenya ambalo liliporomoka, labda inaweza kuwa msingi wake haikuwa imetengenezwa vizuri na kukanyesha na iyo jumba ikaweza kuporomoka.

Chanjo ni muhimu sana kwa watu wote hapa duniani na hapa naona kuna chanjo ya homa ya manjano. Hii chanjo huwa inapatiwa watu haswa wenye wanatoka hapa nchini kenya kuenda nchi za inje na wakati unapewa hii chanjo huwa unapewa cheti ambacho huwa unaonyeshana katika kituo cha ndege.

Hapa ni mahali jangwani ambapo naona kuna jumba moja ambalo limetengenezwa na manguo na pia nyasi. Hapa ni mahali ambapo kunakaa ni nadra sana kunyesha kwa sababu kumekauka sana na miti pia imekauka. Hii inaeza kuwa ni eneo la jamii ya kisamburu ama kimaasai.

Hapa naona kuna daktari ama muuguzi na mgonjwa ambaye amekuja hapa hospitali, huu unaonekana ulikuwa wakati wa mkurupiko wa ugonjwa wa korona inawezekana kuwa huyu mtu amekuja hapa ili kupewa chanjo ya huu ugonjwa.

Haya ni maeneo ya haospitali na hii ni hospitali ya uzazi, na tunaona hapa kuna wauguzi wawili ambao wanashughulikia mtoto mdogo ambaye amezaliwa. Wanajaribu kumsafisha safisha na kumvalisha nguo ili kuzuia magonjwa ambayo inasababishwa na baridi.

Hapa naona kuna hema moja kubwa, ambayo limewekwa vitanda, na haya inakaa ni maeneo ya hospitali, labda kumekuwa na mkurupuko fulani wa ugonjwa, na vitanda za hospitali zimekuwa hazitoshi, kwa hivyo wakaamua kutengeneza hema wa dharura ili kuweza kuwashugulikia wagonjwa.

Hapa ni maeneo ya barabarani na tunaona kuna watu wengi kwa sababu ni kama kumepatikana ajali ya barabarani huenda ikawa gari ya kubebea mafuta imeweza kungongana na gari ingine ambayo ilikuwa imetembelea kwa hii babarabara.

Hapa naona kuna dawa aina ya Cream ambayo inajulikana kama Myadem na hii dawa inaonekana inatumika sanasana wakati mtu ako na maumivu ya mwili na dawa yenyewe iko ya gramu hamsini.

Haya ni maeneo ya hospitali na naona kuna muuguzi mmoja na pia kuna wagonjwa ambao wametembea mahali hapa ili kuweza kupata huduma za kihospitali na huu ulikuwa wakati kulikuwa na mlipuko wa ugonjwa wa corona maana kila mtu amevaa barakoa .

Usafi ni kitu muhimu sana katika mazingira na hapa naona kuna watu wawili ambao wanajaribu kusafisha haya mazingira ,naona wanafagia mahali ambapo kuna mavijikaratasi na takataka zingine ili kuhakikisha kuwa mazingira haya haya safi ili kuzuia watu kupata magonjwa.

Haya ni maeneo ya nyumbani na tunaona kuna mama, mama msichana mmoja ambaye ni mjamzito. Na pia kuna mama mwingine hapo ambaye anakaa anamsaidia. Huyu mama mwenye ni mjamzito anaonekana ako na uchungu sana na huyu mama inakaa ananajaribu kumsaidia. Dada ni wale wa mama wakunga wenye wao wanasaidia wamama kujizalisha.

Hapa ni maeneo ya hospitali na ninaona kuna watu wawili moja ni daktari na mwingine ni mgonjwa na hapa tunaona daktari anakakua mkono ya mgonjwa labda anataka kuitoa damu hili aweze kujua anaugua ugonjwa gani, na pia hapa naona mama mgonjwa anasikisa daktari vizuri sana.

Hapa ni maeneo ya hospitali haswa hospitali ya meno. Na tunaona kuna mgonjwa na daktari. Daktari amevaa sare ya daktari wa meno. Na pia mgonjwa tunaona hapa anatayarishwa. Labda daktari huyu anataka kumng'oa meno ama anataka kumtibu ugonjwa fulani ambao kunao wa meno.

Maji ni muhimu sana katika afya ya binadamu na kuna kile kiwango ambacho mtu anastahili kukunywa kwa kila siku na hapa tunaona kuna wanawake ambao wamenda kutafuta maji, wamebeba mitungi kwa mgongo na labda wako katika sehemu ambayo inakuwanga na njaa sana na ambapo ni nadra sana kupata maji.

Wakati mtu anasumbuliwa na meno, huwa anatembelea daktari wa meno ili kuenda kutibiwa. Hapa naona ni maeneo ya hospitali ya meno na naona kuna dakatari na pia kuna mwuguzi na pia mgonjwa ambaye amelazwa kwa kitanda na daktari anajaribu kumtibu huyu mgonjwa wa meno. Tunaona kuna kifaa ambacho amemweka kwa meno.

Hapa nchini Kenya watu wengine huwa wana pendelea kutembelea daktari wa miti shamba wakati wamekuwa wagonjwa badala ya kwenda hospitalini na hapa naona kuna miti kadhaa wa kadhaa ambayo huwa inatumika ili kutengeneza hizi dawa ambazo huwa zinapatiwa wagonjwa.

Hapa ni barabarani na tunaona kuna lori moja ya petroli ambayo imegongana na gari ingine na ikasababisha moto na watu wako hapo kujiangalilia ni ajali na pia tunaona kuna watu wamekuja ili kuweza kuzima huo moto ambao umesabababishwa na hiyo ajali.

Hapa tunaona ni eneo moja ambalo liko na jumba la ghorofa ambalo linaboromoshwa labda unawezapata hili jumba lilikuwa limejengwa maeneo ya barabara kwa hivyo wakati barabara inatengenezwa ,majumba kama haya huwa yanaboromoshwa ili kuwezesha watu kutengeneza barabara.

Hiki ni kiwanda cha kutengeneza dawa. Tunaona hapa watu wawili wanaweka kitu fulani kwa mtungi huenda ikawa ni dawa sumu na kwa hivyo wamevaa hizi sare ili kujizuia kutokana na ugonjwa yeyote inaweza tokana na hizi dawa.

Dawa huwa ni za aina tofauti tofauti. Na hapa naona kuna dawa aina ya tembe ambayo imewekwa kwa pakiti na zingine pia zimewekwa kwa chupa na nyingine kwa kijikaratasi. Na hizi dawa watu wanapatiwa wakati wanatembelea hospitali na kupatikana uko na maradhi fulani ama uko na upungufu fulani wa vitu fulani.

Kuosha mikono ni kitu muhimu sana ili kuzuia mtu kupata maradhi ambayo inasababishwa na uchafu wa kuguza vitu wakati mtu anafanya kazi zake na hapa naona kuna kifaa kimoja ambacho huwa kinatumika wakati mtu anaosha mikono.

Haya ni maeneo ya hospotali, na tunaona kuna watu wawili, kuna daktari na pia kuna mgonjwa ambaye ametembea kwa hii hospitali, ili kuja kutibiwa na daktari, na tunaona hapa inaweza kuwa ni hospitali ya kiserikali.

Hapa ni maeneo ya hopsitali ,na tunaona kuna madaktari na wauguzi na pia kuna wagonjwa ambao wamefika hapa ilikuweza kupata huduma za kihospitali, na tunaona kuna mgonjwa mmoja ambaye anatazamwa na daktari. Ule ddaktari anamtazama meno ama macho kuna ako na shida gani.

Hapa naona kuna watoto ambao wanachota maji na wako na vibuyu wameshikilia kwa mikono, wameinamisha na kana ni kuchota wanachota maji. Lakini mahali ambapo wanachota maji ni mahali kuna takataka na uchafu mwingi sana na hii ni vibaya sana kwa sababu hizi takataka huenda zikawaletea maradhi wanapokunywa ama kupikia hayo maji.

Hapa ni maeneo ya hospitali na haswa hapa ni kitengo cha kulelea watoto wachanga ambao huwa wanazaliwa kabwa hawajafikisha masiku na tunaona hapa kuna mwuguzi ambaye anajaribu kumpima mtoto ili aweze kusikia kama anaweza kupumua sawa.

Hapa ni maeneo ya hospitali na naona kuna daktari ama muuguzi mmoja na pia kuna mama ambaye ameshikila mtoto wake inaonekana huyu mama ameleta mtoto wake hapa ili aweze kupata chanjo labda chanjo ya miezi sita au miezi tisa kwa sababu watoto huwa wanapatiwa chanjo wanapoendelea kukuwa.

Hapa naona kuna watu ambao wamevaa barakoa. Huenda ikawa huu ulikuwa mwaka wa 2022 ambapo kulikwa na mkurupuko wa ugonjwa wa Corona na inaezekana kuwa hapa kilkuwa ni kituo kimoja ambapo watu walikuwa wanaenda kupewa chanjo ya huu ugonjwa.

Hiki ni kiji kimoja na kuna kaa hapa ni msimu wa mvua, kwa maana tunaona kumefurika na watu wanatembea ndani ya maji, na uenda kuwa wamejenga karibu na mto na huo mto umeweza kufurika na kusababisha haya maji kuenea katika hiki kijiji.

Hapa kuna chupa ambayo imeekwa dawa aina ya maji maji na hizi chupa haswa huwa zinapatikana katika maeneo ya hospitali na hii dawa huwa inaekwa kwa sindano kudunga mgonjwa wakati anapatikana akona ugonjwa fulani.

Wasichana wengi huanza kuona hedhi kati ya umri wa miaka tisa hadi kumi na sita lakini inaweza kutokea mapema ama kuchelewa kulingana na mwili wa mtu. Hapa naona kuna mtu ameshikilia sodo ambazo huwa zinatumika na wasichana wanapopata hedhi.

Hapa ni maeneo ya hospitali ya meno na naona kuna watu watatu. Kuna mgonjwa ambaye amelazwa kwa kitanda na pia kuna daktari wa meno na pia kuna mwuguzi ambaye anasaidia huyu daktari ili kuweza kumtibu mgonjwa. Labda huyu mgonjwa anang'olewa meno.

Hapa naona kuna chupa tatu ambazo zimewekwa dawa na pia kuna pakiti mbili za dawa. Na hizi dawa ni dawa za miti shamba. Hapa nchini Kenya kunao watu ambao wanapendelea kutumia dawa za miti shamba kuliko kwenda hospitalini.

Hapa inaonekana ni mtaa mmoja na kumeekwa kifaa cha kuongea mikono kwa sababu usafi wa mikono ni muhimu sana katika afya ya binadamu na hiki kifaa kinaonekana kimefadhiliwa na kampuni moja ambayo si ya kiserikali inajulikana kama UNICEF .

Hapa tunaona kuna chupa na hii chupa hutumika sana sana hospitalini ili kuweka dawa ambazo huwa zinapatiwa wagonjwa wanapotembelea hospitali, na hii chupa ni ya rangi nyeupe na pia maandishi yake ni ya rangi nyeusi.

Haya ni maeneo ya hosiptali na haswa hosiptali ya uzazi, na tunaona hapa kuna mama mmoja ambaye anashughulikia mtoto wake, huenda huyu mama amejifungua na kupata huyu mtoto na kwa hivyo anajaribu kumfunikia ili asiweze kupata maradhi ambayo inasababishwa na baridi.

Hapa ni maeneo ya hosipitali haswa hosipitali ya meno, na naona kuna mgonjwa na daktari wa meno, na huyu mgonjwa amekuja hapa ili aeze kutibiwa meno yake labda ako na meno ambayo inamsumbua, labda inauma, na kwa hivyo amemtembelea huyu daktari wa meno ili aweze kumtibu, na hapa tunaona daktari wa meno anampiga picha ambayo inajulikana kama X-ray ndivyo aweze kujua shida ambayo ako nayo.

Hapa naona kuna chumba moja ambalo linachomeka na moto ni mkubwa sana endapo moto umesababishwa na itilafu ya stima ama imesababishwa na gasi ya kupikia ama imesababishwa na kitu hochote kingine.

Haya ni maeneo ya hospitali ya macho naona kuna mgonjwa na daktari, huyu mgonjwa amekuja hapa ili kuweza kuangaliwa na huyu daktari, naona daktari anamweka mgonjwa kwenye kifaa ambacho kinatumika kuangalia mtu kama anashida yeyote ya macho.

Hapa naona kuna mkulima ambaye amevaa sare ya kunyunyuzia mimea dawa na pia amebeba chombo ambacho huwa kinatumika ili kunyunyuzia mimea dawa na hapa naona ananyunyuzia mimea ya mahindi dawa ili kuzuia hiyo mimea kuharibiwa na vidudu.

Huu ni mji mmoja hapa nchini kenya na tunaona kumenyesha mvua mingi sana huenda ikawa ni msimu wa mvua mingi na kumefurika na watu wanajaribu kutembelea ndani ya maji ili kuweza kwenda nyumbani ama kuenda mahali pengine popote .

Hapa naona kuna vichupa vinne tofauti tofauti ambavyo ni vya virutobisho na huwa vinapatiwa mtu wakati labda mwili wako uko na upungufu wa viungo tofauti tofauti na hivi vichupa ni vya vitamini D.

Chanjo zinakua za aina mbalimbali na hapa naona kuna chanjo ya ugonjwa wa surua huu ugonjwa sana sana huwa unambukizwa watoto na wakati kuna mkurupuko wa huu ugonjwa watoto huwa wanapewa hii chajo ili kuzuia kuambukizwa huu ugonjwa.

Haya ni maeneo ya hospitali na chumba hili linaonekana ni jumba la kuwahudumia watu ambao wamejipata kwa ajali fulani na huwa ni jengo muhimu sana kwa sababu ajali huwa zinafanyika mara kwa mara na watu ambao wameumia huwa wanafikishwa hapa ili kuweza kuhudumiwa kwa dharura.

Hapa tunaona kuna jengo moja ambalo linaporomoshwa huenda hili jengo lilikuwa limejengwa vibaya na kwa hivyo serikali ikaona ni vizuri ibomolewe ili kuzuia ajali zozote ambazo zinaweza letwa na jengo linapojengwa vibaya.

Hapa naona kuna chupa moja ya virutubisho ya chuma na hii chupa imebeba tembe mia moja na ishirini wanawake wajawazito wanashauriwa kutumia virutubisho hivi ili kuweza kuwa na afya mzuri wakati wako wajawazito.

Hapa ni nyumbani kwa huyu mtoto na naona kuna mwuguzi wa hospitali ya kiserikali ambaye ametembea hapo. Hawa wauguzi huwa wanatembea manyumbani mwa watu wakati kuna mkurupuko wa ugonjwa fulani ili kuweza kupatia watoto chanjo na pia kuelimisha jamii.

Dawa za wagonjwa huwa za aina mbali mbali na hapa naona kuna dawa aina ya tembe ambazo mtu huwa anaweza kupewa akienda hospitali akiwa kama ako na maradhi fulani na daktari huwa ana agiza mtu akunywe hizi dawa ili aweze kupona na huwa zinaandikwa mara zile mtu anastahili kunywa kwa kila siku.

Hapa ni maeneo ya hospitali, na naona kuna daktari watatu wa upasuaji, ambao wanampasua mguu mgonjwa ambaye amelazwa kitandani ,huenda wanamkata huo mguu, labda alikuwa kwenye ajali fulani na wakaona ni sawa wamkate mguu kwa maana ameumia sana.

Haya ni maeneo ya shule na tunaona kuna watoto ambao wanachota maji kutoka kwa tenki la maji na haya maji ni maji ya kunywa na tenki lenyewe linaonekana lilitolewa na kampuni moja inajulikana kama hope care huenda ikawa hii kampuni sii ya serikali.

Hapa ni maeneo ya hospitali ambao ni hospitali ya meno na tunaona hapa kuna mgonjwa na daktari ambaye anamtasama mgonjwa na huduma ambazo zinapeanwa hapa ni huduma za bure hakuna kulipa kitu yoyote kwa maana hizo huduma zimesimamiwa na shirika moja ambalo si la kiserikali inajulikana kama kinga Africa.

Hapa ni jangwani na kunaonekana kumekauka sana. Hapa jangwani imekaa sana bila kunyesha na kwa hivyo hata wakulima hapa huwa hawapandi sana sana huwa ni wakulima wa mifugo. Na tunaona hapa hata miti imekauka na kuna mawe nyingi na inakaa meusi sana ata unajua kuna shamba.

Msimu wa mvua hapa nchini Kenya huwa unasababisha mafuriko eneo mbalimbali. Na hapa naona hili eneo limekuwa na mafuriko na watu wanalazimishwa kutembea ndani ya maji ili kuweza kwenda katika shughuli zao mbalimbali.

Hapa ni maeneo ya nyumbani na tunaona kuna mwuguzi ambaye ametoka hospitali ya kiserikali ambaye ametembelea huyu mama mwenye anaonekana ni mgonjwa. Labda anajaribu kumwelezea kuhusu maradhi ambayo anaugua na hao watu huwa wanatembelea watu wa jamii ili kuweza kuwaelimisha.

Hili linaonekana ni jengo ama jumba ambalo huwa linatumika kuhifadhi madawa yanapopokelewa hapa nchini Kenya kutoka nchi za nje ama yanapotengenezwa na makampuni ya dawa yaliyopo hapa nchini kenya kabla hizi dawa hazijasambazwa kwa hospitali za kiserekali hapa nchini.

Hapa ni maeneo ambayo wanapeana huduma za kihospitali na naona kuna mwuguzi ama daktari ambaye amevaa kifaa fulani kichwani mwake. Labda hiki kifaa kinamsaidia kumchunguza mgonjwa macho ama meno wakati wanakuja hapa ili kupata matibabu ya meno ama macho.

Hapa ni maeneo ya hospitali tuna kuna daktari watatu wa upasuaji na kuna mgonjwa ambaye amelaswa kwa meza na wauguzi ambao wako hapa nyuma wanaangalia labda kusaidia hawa daktari wa upasuaji wanapofanya huo upasuaji labda huyu akona shida ya tumbo figo ama kitu yoyote katika mwili wake na ndio maana anafanyiwa upasuaji.

Hapa naona kuna mtoto mmoja ambaye anaugua maradhi ya ugonjwa fulani na ukiangalia unaona haya yanaweza kuwa ni maradhi ya surua ama maradhi ya tetekuanga . Na haya maradhi yanakuwanga mabaya sana kwa sababu mtoto anaweza kuambukiza mtoto mwingine na wakati mwingine watoto huwa wanapewa chanjo ili kuzuia kuambukizwa haya maradhi.

Kunapotokea mkurupuko wa maradhi fulani sanasana kwa watoto ,watoto huwa wanalazimishwa kupata chanjo ili kuzuia hao watoto kupatwa na hayo maradhi. Na hapa tunaona kuna mama ambaye ameshika mtoto mwingine amekuja hapa ili kupewa chanjo na hawa wauguzi ambao sanasana huwa wanatoka katika hospitali za kiserikali.

Hapa inaonekana ni maeneo ya hospitali na kuna watu watatu. Kuna mgonjwa ambaye amelazwa kwa kitannda, na kuna daktari ambaye anatibu huyu mgonjwa na kuna mwuguzi ambaye anasaidia huyu daktari. Hii ni hospitali ya meno inakaa huyu mgonjwa amekuja hapa hospitali ili aweze kung'olewa meno ambayo labda imemsumbua kwa wakati mrefu.

Hapa kunaonekana kuna daktari na mgonjwa, daktari ni wa kiume na mgonjwa inaonekana ni msichana mdogo na hapa daktari anajaribu kumdunga sindano huyu mgonjwa, huyu mgonjwa anakaa ni kama anaogopa kudungwa sindano sababu wakati mwingine sindano inakuanga na uchungu sana.

Hii inaonekana ni maeneo ya hospitali na hapa katika hili chumba tunaona kuna watu wawili ambao ni wanaume ,mmoja ameketi, mwingine amesimama na inaonekana mmoja ni daktari na mwingine ni mgonjwa na yanayoendelea hapa yanaonekana ni daktari anajaribu kuelezea huyu mgonjwa maneno ambayo sana sana ni maneno ya elimu ya ngono.